Wanafunzi wa elimu ya watu wazima, wakiwa ndani ya darasa, wakielekezana namna ya kusoma kwa kutumia kitabu maalumu.

Wanafunzi wa elimu ya watu wazima wakiwa darasani, wakiandaa madaftari yao kwa ajili ya mafundisho watayokwenda kupokea kutoka kwa mwalimu wao .

Vijana wakiwa wamekusanyika, ndani ya hema lenye rangi nyeupe, kwa lengo la kupokea elimu na ujuzi juu ya mambo kadha wa kadha ya maisha.

Madarasa yanayotumika katika shule ya awali, yakiwa karibu na uwanja mzuri, wenye michezo ya aina tofauti, kwa ajili ya watoto.

Madarasa ya shule ya msingi, yakiwa pembezoni mwa uwanja wa kijani wenye bembea tofautitofauti, wanazotumia watoto kwa ajili ya michezo.

Madarasa yaliyotunzwa katika hali ya usafi, na mazingira nadhifu, ili kusaidia wanafunzi kusoma vizuri na kuelewa yale wanayofundishwa darasani.

Madarasa makubwa ya shule ya msingi yenye picha tofauti za kielimu katika kuta zake, pamoja na uzio mdogo wa maua ya rangi ya kijani yaliyooteshwa mbele yake.

Eneo la shule ya msingi, lenye mazingira masafi, pamoja na majengo ya madarasa, yanayotumika kwa ajili ya kufundishia wanafunzi, pamoja na uwanja kwa ajili ya shughuli za kimichezo.

Mwalimu darasani akifundisha wanafunzi wa shule ya msingi waliovaa mashati meupe, akiwa ameandika maneno tofauti ubaoni kama vile tarehe na shughuli za hesabu.

Mwalimu akiwa darasani akifundisha wanafunzi ubaoni namna ya kuandika maneno kama macho, masikio, mdomo na pua pamoja na kuchora maumbo kama vile mraba.

Mwalimu mwenye elimu ya sekondari, akitafuta kitabu katika rafu za rangi ya kahawia ,zenye vitabu vya aina mbalimbali kwa ajili ya kufundishia.

Picha ya kitabu cha kemia cha shule ya sekondari, ikionyesha mwanasayansi akiwa katika maabara pamoja na maandishi kama vile sekondari, kemia, kidato cha tatu, kitabu cha mwanafunzi na toleo la tatu.

Chumba kikubwa chenye madirisha mapana, pamoja na meza zenye mabomba ya maji kinachotumika katika majaribio ya kisayansi ndani ya shule za sekondari.

Chumba kikubwa chenye madirisha mapana na meza safi, kinachotumika kufanyia majaribio ya kisayansi katika shule za sekondari kwa lengo la kujifunza kwa vitendo.

Walimu wanaohusika na usimamizi wakiwa nje ya madarasa, wakikagua bahasha zenye mitihani ndani yake juu ya meza za rangi ya kahawia.

Chumba kikubwa chenye madirisha makubwa na samani za mbao kinachotumika kufanya mafunzo kwa vitendo katika masomo ya sayansi.

Wanafunzi wa chuo wakiwa katika bweni lao, wawili wakiwa wamekaa katika vitanda vyao, huku mmoja akiwa anatazama kabati lake.

Wanafunzi wawili wakiwa ndani ya chumba cha darasa, ambapo mmoja anatumia kompyuta mpakato kusoma, huku mwingine akitumia kompyuta ya mezani.